Katika shamba hili kubwa, limepandwa mahindi, mahindi haya yenye afya bora yamepangwa kwa mpangilio ulio sambamba, pia huko nyuma, kuna miti mirefu mirefu.

Mkulima wa jinsia ya kike aliyejifunga leso kiunoni, amo ndani ya zizi yake. Ndani ya zizi hii, kuna ng'ombe kadhaa wa kadhaa za rangi ya nyeupe. Mkulima huyu anaosha ng'ombe zake.

Mtu huyu amevalia shati ya kijani kibichi, ametoa ganda la ndizi la kijani kibichi tayari kuila na kutupa ngozi yake. Pia juu ya meza, kuna ndizi zingine za kijani kibichi.

Ndizi hii ya kijani kibichi iliyokuwa na afya bora bado haijakomaa tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa. Pia majani ya ndizi hii yanakaa burueni wa afya.

Hapa ni katika zizi la ng'ombe. Zizi hili la ng'ombe lina ng'ombe wengi mno. Ng'ombe hizi zinakamuliwa kutumia mashini ya kukama ng'ombe. Maziwa yaliyokamuliwa yanaingia katika kibuyu ya chuma.

Katika zizi hili lililojengwa kwa mabati kuna ng'ombe kadha wa kadha za maziwa. Ng'ombe hizi zimo upande wa kulia na kushoto. Ng'ombe hizi zinakula chakula.

Kuna mkulima aliyevalia shati ya samawati .Amo katika shamba lake ambayo amejenga zizi la ng'ombe. Katika zizi hilo ana ng'ombe kadha wa kadha na kando ya ng'ombe hizo ana chakula ya ng'ombe hizo pia

Katika shamba hili kubwa, ndizi zimepandwa. Ndizi hizi zimepangwa kwa mpangilio sambamba. Ndizi hizi ni za kijani kibichi, ishara tosha kuwa ndizi hizi hazijaiva.

Mkulima huyu wa jinsia ya kiume ameshika kijiti mkononi akiangalia ng'ombe zake kadha wa kadha ng'ombe hizi zimo ndani ya zizi ,na pia ng'ombe hizi ni kubwa mno .

Tumo katika shamba moja kubwa zaidi katika eneo ya Taita Taveta. Shamba hili limepandwa mahindi ambayo yanaonekana yamekomaa na yamekauka tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Mtu huyu wa jinsia ya kike aliyevalia nguo ya rangi ya kahawa. Ameinama chini na kuchonga ndizi. Pia nyuma yake kuna migomba ya ndizi yaliyopangwa kwa mpangilio sambamba.

Hapa ni katika soko la kuuza ndizi. Katika soko hii kuna wauzaji na wanunuzi. Ndizi hizi ni za kijani kibichi kuashiria hazijaiva. Ndizi hizi zimepangwa kwa mpangilio sambamba.

Hapa ni shamba la mkulima huyu wa jinsia ya kike aliyevalia shati nyeusi. Katika shamba hili wamepanda mandizi zilizokuwa za afya njema na zina matawi ya kijani kibichi.

Ngombe hizi mbili za maziwa zenye rangi nyeupe na nyeusi zimo ndani ya zizi. Ngombe hizi zinakamuliwa maziwa kwa kutumia mashine ya kukama ngombe.

Ng'ombe hizi mbili kubwa za rangi ya kahawa, zimelala chini kwa uwanja huu baada ya kukula nyasi na kushiba. Ng'ombe hizi pia zina kengele shingoni mwao.

Mkulima wa jinsia ya kiume aliyevalia buti nyeupe na nguo ya bluu ameinama huku akishika chakula ya ng'ombe. Mkulima huyu amo ndani ya zizi ya ng'ombe zake kadha wa kadha.

Kuna watu kadha wa kadha waliosimama hapa wakiwa wameshikilia sahani na tayari kuwekewa chakula. Chakula hii imo ndani ya sufuria kubwa iliyo juu ya jiko.

Hapa ni soko ya kuuza na kununua migomba ya ndizi. Ndizi hizi ni za kijani kibichi bado hazijaiva. Ndizi hizi zimepangwa kwa mpangilio sambamba.

Hapa ni chumbani ambacho wakulima huweka ndizi zao ambazo hazijaiva kwa minajili ya kuiva, kabla ya kupeleka sokoni kuuzia wauzaji ambao huuzia wanunuzi.

Hapa ni sokoni ambapo migomba ya ndizi yasiyoiva ya kijani kibichi yanauzwa pana wanunuzi na wauzaji wanaofanya biashara ya kuuza na kununua.

Hapa ni katika soko la kuuza ndizi. Katika soko hii kuna watu kadhaa wa kadhaa huko nyuma. Pia kuna wauzaji wa jinsia ya kike waliopanga ndizi zao tayari kuyauza.